Shughuli za uuzaji zimenoga katika duka hili, zipo maji, zipo crate , zipo mpesa, zipo mkate, zipo tile , zipo pia duka la mpesa hapo, zipo pia maji, zipo pia spika na mandazi na soda.